Wahudumu wawili wanaohusika na tiba na afya za kinywa na mdomo, wakiwa wanamhudumia mgonjwa mwanamke aliyelala na kufungua mdomo wake, moja wa mhudumu huyo amemshikia mwenzake taa pamoja na kifaa kingine cha kumwezesha kumpatia huduma mgonjwa huyo kwa ufanisi.

Wataalamu wa afya ya meno, wakiwa wanamhudumia mgonjwa aliyelala na kufungua mdomo. Daktari mmoja akiwa ameshika vifaa na mwingine akiwa ameshika tochi kwa ajili ya kumulika kinywa hicho kinachochunguzwa kwa ukaribu na daktari mwenzake.

Wataalamu wawili wa afya ya meno wakiwa wanamuhudumia mgonjwa aliyelala na kufungua mdomo wake, huku mmoja wa wataalamu hao akiwa ameshikilia vifaa huku mwingine ameshika tochi kwa ajili ya kuangaza mdomo wa mgonjwa huyo.

Uchomaji wa takataka zilizorundikwa katika eneo la wazi ikiashiria ni mfumo mbovu na unaopigwa marufuku wa namna ya kudhibiti takataka, kwani uchomaji huo huzalisha moshi ambao ni hatari kwa afya ya mazingira na viumbe vinavyopatikana katika eneo hilo.

Eneo la nje lenye mafuriko huku kukiwa na baadhi ya magari yakiwa yanakaribia kufunikwa na maji. Mandhari hii ni hatari sana kwa afya, mazingira ya binadamu pamoja na mazingira kwani huweza kuzua magonjwa ya mlipuko.

Eneo lililojaa maji ya mafuriko yenye rangi ya kahawia ikiashiria tope, mazingira haya ni hatari kwa ajili ya afya, mazingira pamoja na binadamu kwani huweza kuzua magonjwa ya mlipuko kama vile kichocho na kuhara.

Zoezi la upandaji miti katika eneo ukifanywa na kundi la watu, ikiashiria utunzaji wa mazingira ili kuweza kuboresha afya na mazingira.

Sehemu ya nje ya hospitali ama kituo kinachotoa huduma za afya kukiwa na mgonjwa aliyeketi akipatiwa huduma hizo kwa kupimwa na vifaa vya kisasa kama vile kifaa cha kupima mapigo ya moyo, ama shinikizo, kilichofungwa kwenye mikono pamoja na kipima joto kilichowekwa karibu na paji la uso wake.

Muhudumu wa afya aliyevalia koti kubwa lenye rangi nyeupe, akiwa anatoa huduma ya afya kwa mgonjwa aliyenyoosha mkono na kuketi mbele yake, huku kwenye meza kukiwa na maboksi yakiwa na vifaa vya kutolea huduma za afya.

Kundi la wataalamu wa afya wakiwa ndani ya chumba cha upasuaji, wakiwa wanamfanyia upasuaji mgonjwa aliyelazwa kwenye kitanda maalumu, huku kukiwa na mashine kadhaa za kuwawezesha wataalamu hao kufanya upasuajj huo vizuri na kwa usahihi.

Wahudumu wa afya waliovalia makoti yenye rangi nyeupe pamoja na barakoa wakiwa kwenye chumba maalum kiitwacho maabara ndani ya hospitali. Kwa huduma hao wakiwa wanakagua sampuli mbalimbali pamoja na kuandaa vyombo kwa ajili ya kuchukua sampuli kutoka kwa wagonjwa mbalimbali.

Jopo la wahudumu wa afya, wakiwa kwenye chumba cha kufanya upasuaji. Chumba hicho chenye vifaa na mitambo mbalimbali kwa ajili ya kuwawezesha madaktari hao kuweza kufanya upasuaji huo kwa usahihi. Huku wakiwa wamevalia nguo maalumu kwa ajili ya kujikinga, wakiwa wanafanya huduma hiyo kwa mgonjwa alielazwa hospitalini hapo.

Wahudumu au wataalamu wa afya wakiwa ndani ya chumba maalumu cha kuhudumia wagonjwa. Huku mmoja wa taalamu huyo akiwa anakalia panakaotumia mashine za kisasa.

Mtaalamu wa afya za mama na mtoto akiwa anampatia elimu mama aliyekuwa na mtoto mchanga aliyeketi mbele yake, huku akiwa ameshika daftari lenye picha linaloelezea hatua za ukuaji wa mtoto pamoja na maendeleo ya mama baada ya kujifungua.

Mtoto mchanga anaepimwa uzito kutumia mizani ya kutundikwa katika hodi ya mama na watoto, kuashirira upatikanaji wa huduma za afya kwa ajili ya watoto na wamama wajawazito.

Mtoto mchanga alielazwa kwenye kitanda cha kulaza watoto wagonjwa kwenye wodi inayoshughulika na afya ya watoto. Akiwa anahudumiwa na wataalamu wawili wa afya.

Wodi ya mama na mtoto ikitoa huduma kwa watoto wachanga pamoja na wamama. Wodi hii ni maalamu na mahususi kwa ajili ya kusaidia wamama wanaotarajia kujifungua na wale waliokwisha kujifungua pamoja na watoto wachanga.

Mama mwenye mtoto mchanga akiwa amelala kwenye kitanda cha wagonjwa kwenye wodi ya watoto. Mama huyo mwenye mtoto mchanga akiwa amejifunika, kukiwa na mwanamke pembeni yake akipanga vitu kando yake.

Sehemu ya ndani ya duka la dawa, huku kukiwa na dawa mbalimbali zilizohifadhiwa kwenye safu zilizotengenezwa kwa chuma, ikiashiria ni upatikanaji wa dawa zinazotibu magonjwa mbalimbali kwa wanadamu.

Sehemu ya ndani ya duka linalouza dawa lijulikanalo kama duka la dawa ama famasia, ndani ya duka ilo dawa tofauti zimeifadhiwa kwenye makabati yaliyotengenezwa kwa chuma maususi kwaajili ya kutunza dawa ili zisiaribike.

Mtaalamu wa afya akimpatia chanjo mtu aliye aliyeketi, ikiwa ni sehemu ya kampeni ya utoaji chanjo kwa umma, ambayo ni moja ya hatua muhimu za utoaji wa afya za umma na usafi katika jamii hiyo.

Mfanyakazi wa afya akitoa chanjo kwa kijana aliyeketi. Ikiwa ni sehemu ya mikakati ya afya ya umma ya kuzuia magonjwa na kuhakikisha jamii ninapata chanjo muhimu. Kwa kufanya hivi husaidia katika kupunguza kuenea kwa magonjwa na kuimarisha afya ya jamii kwa ujumla.

Mfanyakazi wa afya akijiandaa kutoa chanjo, ikiwa ni sehemu ya mkakati wa afya ya umma ya kuzuia magonjwa na kuhakikisha jamii inapata chanjo muhimu, kufanya hivi husaidia katika kupunguza kuenea kwa magonjwa na kuimarisha afya ya jamii kwa ujumla.

Mmea wenye rangi ya kijani unaotumika kama tiba mbadala ama dawa za kienyeji mmea huu hutumika kutibu magonjwa mbali mbali na husaidia ama utumika kama mbadala wa dawa zinazopatikana katika mahospitali ama vituo vya utoaji huduma za afya.

Mimea yenye rangi ya kijani inayotumika kutengeneza dawa za asili ama tiba mbadala. Mimea hii husagwa na kuchanganywa na maji baada ya kuchemshwa ili kutengeneza kimiminika kinachoweza kutumika kama dawa.

Mkusanyiko wa dawa za asili zenye vidonge na zingine zenye vimiminika, vikiwa vimetunzwa kwenye chupa ndogo, huku kukiwa na kitwangio, vikiwa tayari na majani kwa ajili ya kutwanga ili kutengeneza dawa za asili.

Dawa za asili yenye kimiminika iliyochangnywa na majani na kumiminwa kwenye vikombe viwili. Dawa hizi za asili ni muhimu kwani hutumika kama tiba mbadala kwa magonjwa mbalimbali na kusaidia wagonjwa kupona.